Mama huyu ambaye ameweza kuketi chini fuko akiwa ameshika mtoto wake kwenye mkono huu kuonyesha kuwa daktari huyo ana mdunga mdoto huyo dawa hili aweze kuimbea matatizo hayo. Mama huyu ambaye ni mtoto ameshika ili kuhakikisha kuwa mtoto huyo haziwezi kulia na au kuwa kuzunguka.

Huyu naye ambaye ameweza kuweka virago virago kwenye meli, kuweka yapita maji au kuweka maji au si mingi ambayo ni jambo ambalo ameweza kuwa nyuma ya meli anaisukuma meli ya isha kuwa anaitia virago virago vya mtu yeyote mtu ambaye ameweza kuhamisha. Huyu naye amefanya kazi hiyo ili aweze kupata pesa za kujikimu kimaisha.

Mama huyu ambaye ameketi na kumshika mtoto anaonekana akifunzwa na daktari jinsi ya kutumia dawa au jinsi ya kuzuia maugonjwa ambayo yanaweza sababisha mtoto kuwa mgonjwa. Daktari huyu ameshika kalamu na ako na kitabu kwenye meza ile anamwandikia huyo mama maelezo ambayo anayo ambiwa ili kuhakikisha kuwa ameyadhibitisha na kuyafuata kimakini.

Hawa ni akina mama. Hawa wawili ambao wameshika vijiti kwenye mkono wao. Wanaweza kutembea katika majini kwani kunaeza kua na mvua mingi huko kunanyesha, kando kando yao ni maboma ambayo yameweza kuathiriwa na maji. Ni kudhibitisha lazima tukuwe makini wakati wa mvua mingi.

Nyumba hii limeweza kupakwa marangi na huku juu liko na televisheni ambayo linaonyesha picha ya vitimbi ya mahakama. Hii chumba ni chumba la hospitali ambayo linatibiwa dawa au linatibu magonjwa ya meno na unaweza ukapewa dawa katika hili chumba.

Inathibitisha kuwa haya dawa ni ya kienyeji. Badala ya kwenda hospitali kupata dawa lazima upate madawa ya kienyeji. Kuna nambari ambayo yameagizwa huku unaweza kuyapigia ili kupata maelezo kamilifu kikamilifu.

Hawa ni akina mama ambao wako kwenye laini wanangoja ili wachote maji kutoka kibanda hiyo. Juu naye kuna mwanamke ambaye anatembea na ameshika simu kwenye mkono. Mama hao wameleta mitungi mingi ili waweze kuchota maji hapo waende wajisaidiae. Kwani ambao wanaishi ni mahali pa ukame.

Anayesimama mbele ya dawati hili ni daktari ambaye amevalia nyeupe, ameshika karatasi ambaye anaeza weka dawa ili aweze kuuza hospitalini ama kuwapea watu wagonjwa.

Mama huyu ambaye amesimama kuna kitu anaonyesha wenzake kuwa kuna jambo ambalo alikuwa anayafunza kunaye mwingine ameketi na ameyashika maji kwa mkono wake wa kushoto naye kuna maandishi kwenye nyuma yao yameandikwa ili na kwamba walikuwa wanafunza wengine jinsi ya kitu fulani maana.

Hii inaonyesha watu ambao wamesimama, huku wengine wamesimama na kutaka kuwafunza na kuwaeleza hawa jinzi ya kuwa maakini na kuzuia maambukizi ya UKIMWI. Na tena kuwafunza Hawa jinzi ya kupata matibabu na kutumia dawa za UKIMWI. Watu wengi wameweza kuhudhuria na wako kwenye jukwa hili wapate elimu hayo.

Huyu ambaye ameketi ni mganga. Yeye ambaye ameshika kitu kwenye mkono lake na kudhibitisha kua anayatumia ukienda huko ukitaka kua tajiri, ukitaka kua unasumbuliwa na magonjwa ama kitu yeyote. Chini yake kuna vitu kama mawe ambaye ameweka kwenye bati lake. Yeye anadhibitisha kua kuna kazi ambayo anafanya naye ni mganga.

Mama huye ambaye ameweka miwani na kuketi amefungua mdomo wake ili ya kusafishiwa meno ambayo huenda ilikuwa imekaa chafu. Naye daktari naye amesimama nakumsaidia mama huyu huku akimulika na kuhakikisha uchafu yote ile itatolewa. Mama huyu ambaye ni daktari amevaa vifaa vya udaktari.

madakitari hawa wawili ambao wamesimama wamevalia nguo ya rangi yanao fanana, lakini kofia ya rangi yasio fanana huku wakifanya opereseni ya mtoto ambaoa melala chini ya kitanda kwenye ua lale.

Ni chumba cha kujisaidia ambacho ni choo, na kando yake kuna mtungi ya maji ambao wakati umejisaidia unakuja unanawa. Kando yake kuna nyasi na kuna miti. Chumba hiki kimeweza kujengwa na kuna mahali pa kuenda kwa haja ndogo pia.

hizi ni dawa ambazo zimewekwa kwenye vikebe vingi kila dawa na kazi na ugonjwa yake ambaye, dawa hizi zimeweza kuwekwa ili wanunuzi waeze kuona na kununua wakati wamepatwa shida ya ugonjwa